Nyumba imejengwa kwa mawe, mabati yake nyeupe, iko na dirisha nyingi na chini kuna nyasi na kijiti ambayo imeanguka.

Ni kitabu ambayo iko na michoro na maandishi, kuna mchoro ya Lori ikipita na mchanga, ingine ni ya gari moshi ikipita na ingine kuna nyasi na miti.

Kuna pazia na dirisha ambazo zimefunguliwa, dawati zimepangwa, na nyuma kabisa kuna tarakilishi ambazo pia zimepangwa.

Kuna vitabu mbili moja ni ya samawati na ingine imeandikwa kwa kifaransa, ambayo imeandikwa kwa kifaransa kuna watu watatu ambao wanacheza mchezo wa kuruka kamba wawili ni wasichana na mmoja ni kijana.

Shule imepigwa rangi nyeupe na juu iko na mabati nyekundu. Kuna mti umemea nyuma ya shule na nje kuna nyasi na kuna mchoro wa girrafe .

Kuna wanaume wawili, mmoja ameinua mikono na amejifunika macho, mwingine ako nyuma yake, anataka kumshika, na wote ni weusi na wanakimbia.

Ukuta umezunguka nyumba na kuna miti na chini kuna nyasi, ambao zimemea na nyumba yenyewe imetengenezwa kwa mawe na kuna dirisha kwenye nyumba.

Wakimbizi wanne wameshikana mmoja amevalia kitu kwenye macho na mwingine ameiweka kwenye shingo na mmoja ameinua mkona na wawili wameshikana mkono.

Nyumba imejengwa Kwa mawe kuna dirisha moja chini na mlango imefunguliwa na mabati mbili nyeupe la nje. Kuna nyasi .